Hapa ni mahali mayai yanapelekwa kutokana na mchoro ambayo imechorwa kando yake na kuna vitu vingi vya unaweza pata huko.

Hili ni gari na limeweza kuwekwa nje na mwenyewe ameenda nyumba yake na inavyo onekana kuna mlango.

Hawa ni watu wenye wako mahali pa kuleta maziwa ili iweze kuuzwa na watu wapate pesa yao ya kununua vitu vya kukula na kuitumia kwa wakati mwingine.

Hapa ni sokoni. Watu huenda kuuza na wengine wanaenda kununua vitu ambayo wanahitaji. Hii ni mzuri sanaa kwa sababu tunaweza kupata chakula.

Hii ni bima yenye inaonyesha kuwa mtu anaweza kumiliki fedha ama apewe fedha wakati anahitaji, wakati amepata ajali.

Hapa ni mahali unaweza kupata vitu mbalimbali ya maziwa yenye imetengenezwa baada ya kuuzwa maziwa huko na vitu vingine vikatengenezwa kutoka hayo maziwa.

Haya ni magari ambayo yanasafirishwa kutoka mahali moja hadi nyingine, iliyaweze kuuzwa.

Hii ni pesa kutoka kenya ambayo ni elfu moja na iko kwa wingi.

Haya ni magari yameegeshwa mahali, na inaonekana kuwa ilikuwa inasafirisha watu waende mahali.

Haya ni magari yamewekwa mahali hili yeweze kuuswa Kwa wenye wanaitaji kununua.

Hii ni pesa yenye hutumiwa wakati wa kununua vitu dukani au mahali popote, na inaoneka kuwa kuna hamsini, mia mbili na mia moja.

Hapa ni dukani na pia ni mahali ambapo mtu anaweza kutoa au kupew pesa na kutuma kwa mtu mwingine.

Haya ni magari ambayo yanauzwa na jina lake ni Mercedes.

Hapa ni mahali pa kuweka pesa ukishika na kupanga vizuri. Huwa tunapata kwa duka kubwa na benki sana sana.

Hapa ni dukani na watu wawili wanaweza kuhudhuria huku ile wapate kununua vitu ambavyo wamehitaji. Na pia ni mahali unaweza kutoa pesa au kuweka ili iwe kwa M-Pesa.

Hapa ni sokoni mahali watu huenda kununua vitu mbali mbali ili waweze kupata chakula na kupata kukula vitu nzuri.

Haya ni magari yameegeshwa ili yaweze kuuzwa kwa wanunuaji ambao watakuja kunua haya magari.

Hii ni pesa kutoka inchi la Kenya. Kuna mtu ambaye ameweza kushika kwa mkono kuonyesha amehesabu pesa hii na ni pesa ya elfu moja na ni mingi.

Hapa mtu anapewa aweke jina lake na neno lake la siri au namba ya siri na anabidi aonyeshe kuwa yeye ni binadamu.

Hapa ni sokoni na watu huenda kununua vitu mbalimbali kama vile vitunguu vinavyo onekana huku.

Haya ni magari yameekwa kwa laini moja, ni mpya haijatumika. Inataka kuuzwa.

Hii ni pesa ambayo yamewekwa kwenye meza juu, inaonyesha kuwa kuna yenye ni karatasi na zingine si karatasi.

Hapa kuna watu ambao wanatembea. Kuna tena gari ambayo inaweza kusafirisha hawa watu.

Hapa kuna duka na pia kuna mpesa mahali mtu anaweza kuipata pesa kwa kutoa ama kuweka kutuma.

Hapa ni duka la kuuza viatu mbali mbali na ni nzuri sana yanavutia kwa wanunuaji.

Hili ni gari na inaonekana imeendeshwa na mtu na iko nzuri kwa rangi ya nyeusi.

Hapa ni duka la maziwa yenye mtu anaenda kuipata maziwa kwa kununua na kupata mahitaji yake.

Hapa ni mahali mtu anaweza kupata nguo kuinunua na kuenda kuvaa na mwenye anauza anafaidika na pesa.

Hii ni M-PESA mahali mtu anachagua ama anakagua pesa yake ama anahitaji kutuma.

Hapa kuna vitu ambayo yanauzwa yenye kutumiwa wakati wa kubeba vitu, zingine ni ya kujipapamba na kutumia kuona umepamba sana.

Hii ni duka la kuuza viatu mbali mbali na usafi sana na yanavutia.

Hapa ni sokoni ambapo mtu anaenda ile aweze kupata mahitaji yake, kama viatu na kofia ambayo yanaonekana huku

Hapa ni mahali pa kuuzia vitu mbalimbali kama nguo, viatu na mengine.

Hii inaonyesha vile pesa hutumiwa lwa nchi tofauti na kuna vile unaweza kununua au kuuza na pesa ni tofauti.

Haya ni magari, yamewekwa mahali ili wayaweze kuuza kwa wanunuaji na iko mpya iko nzuri.

Hapa ni sokoni mahali watu wanaenda ili wanunue chakula na wengine wanaenda kuuza ili wapate pesa.

Hii ni pesa, ni kuku kwa mila ya Kenya. Nani ya elfu moja. Hii ni pesa ya kutumia kununua vitu kadhaa.

Hili ni gari yenye anabeba gari au magari mengine kutoka eneo moja hadi nyengine.

Hapa ni mahali pa kuuzia vitu vya kuvaa kama nguo na vitu vingine mengi mtu anahitaji na mtu mwenye anauza anapata pesa.

Hii ni karatasi yenye inatumiwa kuonyesha kuwa unalipa ushuru katika nchi yako ya Kenya.

Hapa kuna pesa ya Kenya ya elfu moja, naonekana mtu ameshika kwa mkono wake na inatumika kununua vitu mbali mbalia.

Hii ni pesa na iko kwa wingi nani elfu moja, na mtu ana hesabu kutoka ya kwanza hadi ya mwisho.

Hapa ni gari ndani ambapo mtu anaweza kuona mahali amefikisha akiendesha gari anapoona kama ameenda sana ama bado.

Hili ni gari yenye imewekwa mahali ambapo hakuna mtu anaweza cheza naye, na ni nzuri sana kuweka pahali pazuri.

Haya ni magari ambayo yanawekwa mahali pa kuegesha na bado ni mpya.

Hapa kuna magari ambayo hajakamilishwa, ikitengenezwa iliyaweze kuuzwa.

Hii ni pesa ya Jamhuri ya Kenya na mtu ameshikilia kwa mkono wake na ni pesa mingi ya elfu moja.

Hii ni duka na pia imeandikwa mpesa kuonekana kwamba mtu anaweza kuenda kutoa pesa au anaweza kutuma pesa.

Hii ni simu yenye hutumiwa kwa vitu vingi, moja yao ni kwa mpesa unaweza kutuma pesa ama kutumiwa.

Hapa kuna kadi ya kutoa pesa yenye imeandikwa visa na mtu anaweza kuitoa pesa huko ndani.

Hapa ni sokoni mahali ambapo watu uenda ili wanunue mahitaji yao ya kukula au ya kuuza kwa maduka yao.

Hii ni gari ambayo imapepa gari lingine kusafirisha hadi mahali pengine labda mtu amenunua gari hili.

Baiskeli imewekwa kando ya duka na kung'aa. Mtu ambaye anaonekana kukaa kwa piki piki kuongoja mtu mwingine na kukuwa ndani ya duka.

Hapa ni duka kubwa mahali unaenda kupata vitu ya kununua.

Hii ni pesa ya elfu moja ,inasaidia kupata vitu ya kununua. Inaonyeshwa kwamba ni pesa ya Kenya.

Haya ni magari yenye iko mahali yenye imepakiwa ili kuweza kuuzwa kwa wenye watanunua magari haya.

Hapa naona mtu mmoja wa suti anapatiana kifunguo kwa mwenzake labda mwenye amenunua gari.

Hapa watu wanataka kuuza viitu vyao kwa wanunuaji wenye watahudhuria soko wakati wa soko.

Haya ni magari ambayo yamepangwa Kwa laini mzuri sana, yanaoneka kuwa inatakikana yauzwe.

Naona tairi yenye iko tayari kuuzwa hapa ni mahali ambapo mtu anaweza kuinunua tairi mpya.

Mtu mmoja ameketi pale akitulia. Kuna mtu mwingine anatembelea kwenye cyber ambaye anataka kutoa vitu flani.

Hapa ni duka mahali ambapo mtu huenda kununua vitu, kuna mtu mmoja ameingia huko ili aweze kupata mahitaji yake.

Haya ni magari yenye imepangwa kwa utaratibu. Iko tayari kuuzwa kwa wenye wanaweza kununua.

Hapa ni huduma ambapo mtu huenda ili kushughulikiwa kupata huduma ya serekali kila ambapo ako na shida.

Hapa naona kwamba tunaonyeshwa bima ya gari ili mtu aweze kuipokea bima hiyo ili aweze kuendesha gari.

Haya ni magari ambayo yamewekwa mahali ili watu waende mahali fulani ili wakutane na watu wengine. Naona watu kule mbali wakienda.

Hapa ni sokoni, mahali watu huenda kufanya biashara yao. Kuna mama na wazee wenye wanaenda kuuza na kuna wenye wanakuja kununua vitu.

Gari linawekwa mafuta na mtu mwenye anafanya gasi la kupatiana petroli ya magari.

Hapa ni mahali pa kuuza nyama, watu ujia alafu wapate waende kupika na kukula, na wanapokujia wanakuja na kitu ya kubebea.

Hapa Kuna viazi vituguu na nyanya yanaoneka kuwa inauzwa Kwa soko fulani hili watu wapater chakula.

Ninaona gari lenye linasimama mahali fulani na kuna nyumba yenye imezunguka hapa na kuna gari yenye iko nyuma lake.

Haya ni magari mengi sana. Watu wenye wanahitaji gari wanakuja kuipokea huko na kununua ili watumie.

Hapa tunaona magari yaliyopangwa kwa utaratibu. Yanaonekana kwamba yanauzwa kwa watu ili wanunue.

Hapa ni mahali unaweza kwenda ili upate kutoa pesa ama kuiweka pesa kwa laini yako.

Hapa ni duka yenye watu hukuja ili wapate nguo na suti na naona kuwa imetengenezwa vizuri.

Gari zimepandishwa kwa gari kubwa ili isafirishwe kutoka sehemu moja hadi nyingine ili iuzwe.

Hili ni gari ya mtu labda anataka kuenda mahali. Gari hutumiwa kwa shughuli nyingi husaidia kufanya kazi haraka.

Hapa naona Mpesa yenye hutumiwa kutuma pesa ama unaweza kuipokea pia pesa huku na kutumia mtu mwingine.

Kuna mtu ambaye, anapewa kifunguo cha gari. Kuna gari nyuma ya watu wawili waliovaa suti.

Hapa kuna magari zenye zimepangwa kwa laini moja. Labda inatakikana kuuzwa kwa wenye watanunua.

Haya ni magari yaliyopangwa kwa laini moja, kwa utaratibu yanaonekana mpya na yako mazuri sana.

Hili ni gari ambayo, hutumiwa, kubeba watu. Ama mara nyingine hutumiwa kubeba mizigo. Hili gari ni mzuri kwa kupitia.

Hapa ni mahali pa kuuza vitu ya kulinda wanyama wa nyumbani ambao ni ngo'mbe na kutunza vizuri ili wakuwe vizuri.

Hili ni gari. Naona imefunguliwa mlango. Labda kuna mtu ambaye anataka kuingia ndani yake. Gari hutumiwa kubeba mizigo au watu.

Hapa naona mbwa mzuri sana ambaye amepigwa picha. Na katika picha hii imeandikwa unaweza kuichunga mnyama yeyote unayoimpenda mzuri.

Naona mahali pameandikwa Mpesa. Hapa unaweza kutoa pesa huko wakati unahitaji. Kuna pia watu wako huko.

Haya ni magari mengi, ambayo yamewekwa ili watu waje wanunue.

Hii ni matunda mbali mbali ambayo yanauzwa mfano kuna nyanya na naona kuna pilipili hoho na kitunguu.

Haya ni magari yamepangwa ili yaweze kuuzwa. Kuna watu wenye wanye wako juu kule.

Hapa ni mahali watu huenda ili wapate mahitaji yao. Wanatumia pesa kununua.

Haya ni magari ambayo yanasafirishwa kwa lamu kutoka mahali moja hadi pengine ili yaweze kuuzwa.